Mikono miwili ya wanaume inaonekana ikishika na kwa ishara ya mkataba au makabaliano. Mmoja amevaa shati la kawaida la mikono refu lenye rangi ya kijivu. Mwanamme mwingine amevaa shati ya buluu inaashiria uhusiano wa kibiashara au kitaalamu. Mikono yao inashikana mbele ya sehemu isiyoeleweka vizuri lakini inaonekana kuwa sehemu ya gari au ofisi.

Watu kadha wakiwemo wanawake na wanaume wamesimama kwenye foleni au wanaendelea na shughuli zao kwenye kaunta ya huduma. Inaonekana kama ndani ya duka ya huduma ya kifedha au kituo Cha mawasiliano. Kwani Kuna kaunta za kiyoo na mabango yenye nembo na maandishi watu wako mbele ya sehemu inayo onekana kuwa tela machines .

Ni duka ndogo la rejareja au kibanda cha biashara chenye rangi ya kijani na buluu ,mlangoni kuna bidhaa mbalimbali vikiwmo vinywaji na vitu vingine vya matumizi ya kila siku amabvyo vimepangwa kawa minajili ya kuuzwa .

Hili ni gari la kifahari la kucheza lenye rangi ya manjano kali. Muhundo wa gari hili linaashiria ni la aina ya super gar . Rangi hio ya manjano inafanya gari liwe na mfuto mkubwa na linaonekana kung'aa. Kuna mianga inayotoka juu inaonekana kwenye kioo cha gari na kwenye sakafu imesungukwa chuma.

Hili ni gari la aina ya Toyota Land Cruiser Prado. Limeegeshwa nje. Gari hilo lina rangi ya kijivu nyeusi na lina namba ya usajili ya KDK 001 U upande wa mbele. Nyuma ya gari kuna ukuta wenye milango ya blue . Gari hili linaonekana kuwa katika hali nzuri.

Hii ni duka dogo au stoo yenye bidhaa nyingi zilizopangwa kwenye rafu na sakafuni. Kuna masanduku na vifurushi mbali mbali za rangi tofauti hasa kijani, nyekundu na bluu ikionyesha bidhaa za matumizi ya kila siku au vinywaji. Rafu zimejaa bidhaa na baadhi ya masanduku ya plastiki yamepangwa juu ya kila mmoja yakijaza nafasi yote.

Hili ni tangazo la home insurance kutoka kampuni ya let's go. Katika picha kuna mfano wa nyumba ndogo nyeupe yenye paa nyekundu na juu yake kuna kufia kubwa yenye sufu nyekundu yenye kitambaa cheupe. Kushoto chini ya picha kuna nembo ya lets go. Upande wa kulia wa picha kuna maandishi home insurance na orodha ya faida kadhaa kama vile fire and allied perils, bulgery and house breaking, loss of rent, owners and occupier's liability na domestic servants

Hii ni duka au soko linalouza viatu za aina mbalimbali, viatu vingi vinaonekana kama sandali au viatu vya wazi, vimetumdikwa kwenye ukuta na rafu mtu mmoja anayeonekana kuwa mwanaume amevalia fulana nyeupe na anaonekana akichagua au akiangalia viatu.

Baadhi ya magari ya kisasa yenye misuli yanaonekana yakiwa yameegeshwa. Magari haya yana rangi nyeupe na sehemu ya mbele ndio inayoonekana vizuri. Nyuma yake kuna gari lingine meupe yakionyesha labda maegesho au eneo la nje lenyeagari mengi.

Hiki ni chumba kilichopangwa vizuri chenye rafu zilizojazwa na vitambaa au nguo zilizokunjwa kwa utaratibu. Nje ya rafu moja kuna koti la kijani kibichi lililowekwa kwenye ndani. Kuna pia nguo zingine za rangi tofauti zilizoning'inia. Mazingira yanaonekana kama duka la nguo, chumba cha kuonyesha bidhaa.

Lori kubwa , lenye safu la malori makubwa , inaonekana kuwa na mzigo mizito ambayo ni magari yaliyopakiwa wima. Limeegeshwa kando ya barabara pana au eneo la wazi ambalo linaonekana kuwa na lami au changarawe. Mandhari ya nyuma ya Lori hilo ni miti na anga la bluu

Mikono miwili inashika simu mahiri ya rangi nyeupe. Kidole gumba cha mkono mmoja, kiko kwenye screeni kikionyesha mtu anakitumia kifaa hicho. Screeni ya simu inaonekana kuwa na programu inaonyesha orodha ya majina au vitu. Mwonekana mkono unaonyesha kuwa simu inashikwa kwa utulivu na umakini.

Hii ni duka la kibiashara ndogo, nje ya duka hilo kuna mabango yenye maandish mangu tomato na dairy milk bar likipendekeza kwa duka hilo ambalo linauza maziwa na labda nyanya au bidhaa zinazohusiana na nyanya . Mbele ya duka kuna mlango mmoja wazi na madhirisha yenye milango ya chuma ya buluu, kuna mtu mmoja amesimama karibu na mlango.

Magari ya kifahari matatu ya aina ya SUV yanayoonekana kama Mercedes Benz G-wagon yakiwa yameegeshwa kandokando . Magari haya yana rangi nyeupe na nyeusi . Eneo la nyuma linaonekana kuwa eneo la maegesho au barabara.

Hili ni gari la kifahari linaloonekana kama aina ya Volvo Station Wagon. Limeegeshwa kwenye eneo lenye nyasi. Gari lina rangi ya kijivu fedha na lina tairi makubwa. Nyuma ya gari kuna miti na labda magari mengine yaliyovishwa kidogo.

Hii ni risiti ya mapato kutoka mamlaka ya Bandari ya Kenya. Juu kushoto kuna nembo ya mamlaka ya bandari ya Kenya. Risiti hiyo imeandikwa kwa herufi kubwa" Kenya Ports Authority" na chini yake " Revenue Receipt ". Upande wa kushoto wa risiti kuna jina la African Cotton Industries na anwani yao. Upande wa kulia kuna tarehe ya risiti.

Haya ni maeneo ya nje ya biashara, nyuma kuna vibanda vya biashara yenye mwavuli wa rangi ya samawati ikilinda bidhaa, magari mengine yanaonekana yameegeshwa barabarani.

Kuna jengo lenye ishara nyekundu iliyoandikwa Glory Forex Bureau, hii inaashiria mahali ambapo huduma za kubadilisha fedha za kigeni zinatolewa. Jengo linaonekana kuwa la kisasa na kuna vioo vikubwa vinavyo akisi mazingira ya nje huenda hii ni duka au ofisi inayoshughulikia biashara ya sarafu.

Haya ni matunda aina mbalimbali yaliyopangwa kwa uangalifu. Inaonekana kama soko au duka la matunda. kuna matunda kama maembe na parachichi zikiwa zimepangwa vizuri. Pia kuna matunda yasiya kawaida kama vile kiwano, matunda yenye mimba. Rangi ya matunda na mboga hizi zinavutia.

Wanaume wawili wamesimama karibu na gari la kisasa, linaonekana kuwa gari la umeme. Ndani ya eneo linaloonekana kama jumba cha maonyesho ya magari au kituo cha jaji. Mwanaume mmoja aliyevaa suti anaonekana akimwelekeza mwingine aliyevaa shati jeupe.

Hii ni trela ya kusafirisha magari inayojulikana kama car hauler trailer ikiwa imepakia magari kadhaa. Trela yenyewe ina rangi ya bluu na ina viwango viwili vya kupakia magari. Magari yaliyopakizwa yanaonekana kuwa ya kisasa na yanavutia macho. Hii inaonyesha huduma ya usafirishaji wa magari labda kutoka kiwanda au bandari kuenda kwa wateja.

Hili ni tangazo la bima la afya kutoka kampuni ya Jubilee health insurance, tangazo hilo linatangaza Coverbora medical cover kwa ujumbe live free . Lina picha ya mwanamke akitabasamu na amevaa aproni akionekana kuwa katika mazingira ya duka au biashara. Tangazo linaahidi chanjo ya hospitali kwa bei nafuu.

Hili ni rundo la noti za pesa za Kenya noti nyingi zinaonekana za shilingi elfu moja zikiwa zimetawanyika kwa mtindo wa shabiki zikionyesha uwingi wa fedha rangi kuu za noti hizo ni kijani na kahawia hii inawakilisha kiasi kikubwa cha pesa taslim.

Haya ni maboga makubwa na malenge. Maboga hayo yana rangi tofauti tofauti. Mengine yakiwa mekundu, mengine yakiwa kijani kibichi na mengine yakiwa rangi ya manjano iliyokolea. Yamewekwa juu ya meza au sakafu.

Hili ni tangazo la bima kutoka kampuni ya Mayfair Insurance Kenya. Tangazo hilo lina jina ya kampuni Mayfair na nembo yao ya kijani na nyeupe. Ujumbe mkuu wa tangazo ni " Life is unpredictable but your safety doesn't have to be " na linawahimiza watu kupata personal accident cover today . Kwenye upande wa kulia wa tangazo, kuna picha ya pikipiki iliyoanguka, labda kuashiria ajali.

Mikono miwili inaonekana ikishikilia rundo la noti za pesa, noti hizo zinaonekana kuwa za shilingi za Kenya, zikiwa na thamani mbalimbali. Ikiwemo noti ya elfu moja. Fedha hizo zimepangwa kwa rundo na nyingine zimetawanyika karibu na mikono.

Mtu anaonekana akiishilia simu ya mahili huku skrini ikionyesha programu ya benki ya simu au malipo ,chini yake kuna sehemu mbalimbali zinazoonekana kama historia au chaguo za malipo na mbali nyuma nyuma nje ya simu yamefifia kidogo lakini yanaonekana kama mazingira ya njaa.

Hili ni gurudumu la gari , gurudumu lina rims za fedha zenye muundo wa nyingi na matairi meusi. Sehemu ndogo ya gari lenyewe inaonekana nyuma ya gurudumu likiwa na rangi nyeusi au nyeusi iliyokolea. Mandhari ya nyuma inaonekana kuwa ni barabara ama eneo lenye lami.

Hii ni fungo la noti za pesa za Kenya, hasa noti za elfu moja, zikionekana wasi juu. Zimepangwa ndani ya kitu kinachoonekana kama sanduku au draw kuashiria idadi kubwa ya fedha taslimu. Rangi za noti za elfu moja ambazo ni kijani na kahawai zinaonekana wasi.

Hili ni duka dogo linalouza bidhaa za maziwa na vinywaji. Juu ya duka kuna bango kubwa lenye jina JSP milk na chini yake maandishi: milk products, ice cream and packaged drinking water . Mlangoni mwa duka kuna fridge ya kuuza ice creamu yenye nembo ya ice creamu inayotambulika.

Kuna bango lilioandikwa "Mpesa". Bango hilo ni la rangi ya kijani kibichi. Panaonekana kuwa duka kubwa, kuna unga uliopangwa nje na soda na vinywaji vingine vya kwa madhumuni ya kuviuza.

Ni sehemu ya kiwanda au karakana ambapo magari yanaonekana kama mabasi madogo au magari ya shule yanatengenezwa. Kuna mabasi mawili yaliyopangwa mbele, basi la kwanza lililo upande wa kushoto lina rangi ya njano inayong'aa na linaonekana kuwa katika hatua za mwanzo za kukusanywa. Nyuma ya mabasi haya mawili kuna magari mengine kadhaa.

Rundo kubwa la ndizi zimepangwa kwa uangalifu kwenye eneo labda kwenye soko au gala. Kuna aina tatu kuu za ndizi hizi zinazoonekana wazi, ndizi za kijani, ndizi za njano na ndizi za rangi ya waridadi au dhahabu.

Hii ni rundo kubwa la nguo zilizotumika au mitumba zenye rangi mbali mbali kama vile bluu, kijani, nyekundu na njano. Nguo hizo zimepangwa kwa wingi na chini yake kuna udongo au matope ikionyesha kwamba labda zimeachwa nje au kwenye soko la wazi. Kuna mwangaza mkali unaoangaza kutoka upande wa kulia.

Hii ni simu kubwa mahiri kwenye screen ya simu kuna progiramu mbalimbali za simu zilizopangwa kwa safu mkono unaonekana ukishika simu hiyo.

Hili ni tangazo la bima ya afya kutoka Jubilee Health Insurance linalojulikana kama kava bora. Tangazo hilo linaonyesha mwanamke mjamzito akitabasamu na limemweka wazi kwa kuwa linatoa quality hospital cover na budget friendly maternity cover . Faida ya kifurushi hiki ni pamoja na inpatient coverage, newborn benefits na last expenses benefits .

Hili ni gari la aina la SUV lenye rangi ya fedha. Likiwa limeegeshwa kwenye eneo la wazi labda uwanja au maegesho. Gari hilo linaonekana kuwa jipya au limetunzwa vizuri na magurudumu yake yana muundo wa kisasa kwa nyuma ya gari kuna miti michache na anga linalo onekana kuwa na jua.

Hii ni rundo kubwa la vitunguu nyekundu vikiwa vimepakuliwa kutoka kwa lori kubwa ya kijani. Kuna watu wawili hao watatu wakiwa karibu na rundo hilo wakionekana kushughulikia bidhaa hizo. Moja wao, labda mfanyakazi amevaa kofia ya kulinda dhidi ya jua.

Hili ni gari kubwa lenye aina ya SUV lenye rangi nyeusi likiwa limeegeshwa ndani ya eneo linaloonekana kuwa chumba cha maonyesho ya magari au gereji. Gari linaonekana kuwa jipya na lina muundo wa kisasa ,na magurudumu yake yanaonekana kuwa meusi na kung'aa.

Hili ni eneo la soko au ghala ambapo kuna masanduku mengi yaliyojaa nyanya nyekundu zilizoiva mwanaume mmoja yuko katikati ya picha akiwa ameinama na anaonekana akichagua au kupanga nyanya hizo nyuma yake kuna watu wengine kadhaa wakiwa wamesimama au wakifanya kazi katika eneo hilo na kuna masanduku mengine yenye mazao tofauti.

Fungo kadhaa za pesa zinaonekana zikiwa zimetandazwa kwa fujo. Sarafu hizo zina rangi mbili. Wa ndani iikiwa na rangi ya shaba na sehemu ya nje ikiwa ya fedha, sarafu nyingi zina dhamani ya shilingi ishirini inayoonekana wazi na ziko juu wa uso wa mbao au uso mwingine wa kahawia.

Hili ni tangazo la BRITAM likionyesha mwanamke mwenye tabasamu akisema your wellness is our priority , tangazo linaeleza kifurishi kinachojulikana kama malkia by Britam kinacho gharimu pesa mia sita na ishirini ,kifurishi hiki kinajumuisha last expense cover kwa ajili ya usaidizi wa kifedha wa mazishi na kwa pia amani ya akili.

Hii ni tangazo la bima kutoka kampuni ya Amaco la personal accident cover . Tangazo lina picha ya mikono miwili ikiwa imeshikana moja ikionyesha kupata jeraha na nyingine ikitoa usaidizi , ujumbe mkuu wa tangazo ni injuries can happen any time , but recovery shouldn't mean financial stress . Pia kuna nambari ya kupiga na nambari za simu za mawasiliano. Rangi kuu ya tangazo ni zambarau , nyeusi na pinki.

Mikono miwili inaonekana ikibadilishana funguo za gari mkono unaotoa funguo umevaa suti nyeusi ikionyesha kuwa ni mazingira ya rasmi labda kuuza au kukodisha gari juu ya meza kati ya mikono hiyo kuna karatasi kwenye clipod na sanamu ndogo ya rangi ya dhahabu.

Hii ni sehemu ya gari ya zamani hasa upande wake. Rangi ya gari ni buluu isiyokolea au kijani kibichi ikiashiria mtindo wa magari wa miaka ya zamani , kwenye mlango kuna nembo au jina lilioandikwa kwa herufi maridadi likisomeka tenderpad ambalo limehusishwa na magari, muundo wa gari unaonekana kuwa na misitari laini na chrome iliyongaa.

Hiki ni chumba kikubwa kilichojaa magari ya kisasa magari hayo yamewekwa vizuri kwenye sakafu safi na baadhi yao yanaonekana yakiwa na stendi za kuonyesha inawezekana hapa ni chumba cha maonyesho ya magari auto car la kuuza magari.

Hii ni tangazo ya kampuni ya Madison. Tangazo hilo linaonyesha mwanamke akitabasamu, akiwa mkono uliovunjika, na ujumbe don't wait until it's too late . Pia Kuna maelezo kuhusu bima la ajali na namba ya kupiga.

Hili n duka linaloonyesha duka la masaa liitwalo Destiny Dairies likiwa na ishara ya milk atm kuna kundi la watu kadhaa wamesimama nje ya duka wakionekana wakisubiri hawa wakifanya biashara. Baadhi ya madebe ya maziwa wanaonekana nje ya duka.

Gari kadhaa yamepangwa kwa safu yakionekana kama yameegeshwa au yakiwa kwenye maonyesho. Magari hayo yana rangi mbalimbali ikiwemo nyeupe, bluu na nyekundu. Na taa zao za nyuma zinaonekana wazi. Muundo wa magari unaonekana kuwa wa kisasa. Magari yanaonekana kuwa safi na yameng'aa.

Hili niduka la viatu likiwa na rafu zilizojazwa na aina mbali mbali za viatu, viatu vimepangwa vizuri kwenye rafu na vinaonekana kuwa vya mitindo tofauti na rangi. Mtu mmoja anaonekana akitembea kuelekea kwa duka akionyesha kuwa kuna mteja.

Hii ni safu ya magari mapya yaliyopangwa kwa usawa. Yote yakiwa ya aina moja lakini yenye rangi tofauti kama vile, fedha na nyeupe. Magari haya, yanaonekana kuwa katika eneo la maonyesho, gora ya magari au eneo la usambazaji tayari kuuzwa au kusafirishwa.

PIcha inaonyesha tangazo la bima ya bodaboda. Tangazo Lina kichwa Cha habari, get your boda Bora insurance cover wherever you are na linatoa Chaguo za bima ya third party kwa shilingi elfu tatu na comprehensive kwa shilingi elfu sita. Nambari ya simu ya kuwasiliana nayo ni 0707719411

Huu ni mkusanyiko wa mapambo ya jadi, hasa bangili na mikufu iliyotengenezwa kwa rangi tofauti tofauti. Mapambo hayo yamepangwa kwa mtindo wa kuvutia, kwenye stendi au duka dogo. Huenda likawa soko la wazi, au eneo la kitalii.

Gari la kifahari lenye rangi ya fedha aina ya Fedan limeegeshwa kwenye eneo wazi lenye nyasi na miti. Rims za gari hii zinaonekana kuwa na udongo, kuashiria labda limetumika kwenye barabara ya vumbi. Nyuma ya gari kuna magari mengine na watu wachache mbali. Gari hili linaonekana kuwa katika hali mzuri.

Magari kadhaa yameegeshwa kwa safu, gari la mbele ni la rangi ya bluu ya kijivu na linaonekana kuwa SUV ndogo. Nyuma yake kuna magari mengine ya rangi tofauti kama vile nyeusi na kijivu yaliyopangwa kwa usawa . Huu unaeza kuwa uwanja wa maegesho wa maduka makubwa au gereji ya magari.

Hizi ni noti mbili za shilingi elfu moja za Kenya. Noti ya kwanza ina picha ya Rais wa zamani, Jomo Kenyatta. Na noti ya pili ina Rais wa zamani, Daniel Arap Moi. Noti zote zina rangi ya kijani na zimechapishwa kwa usawa. Kuna pia namba za siri za noti hizo zikionekana wazi.

Hili ni tangazo la bima ya maisha kutoka kampuni inayoitwa Anziano Insurance Agency. Kichwa cha tangazo ni life insurance your future protected . Chini ya kichwa kuna orodha ya aina za bima zinazotolewa term life insurance, endowment policy , whole life insurance , group life insurance . Kuna pia sehemu ya kuwasiliana nao yenye namba ya simu na anwani ya tovuti.

Hili ni basi ndogo au matatu kwa lugha ya kawaida nchini kenya lenye rangi nyeupe. Linaonekana kuwa limeegeshwa kando ya barabara labda katika eneo la mji au kijiji. Basi hili lina madirisha marefu na linaonekana katika hali mzuri.

Hili ni gari lenye rangi nyeupe au fedha likiwa limeegeshwa, linaonekana kama gari hilo limeegeshwa ndani ya jengo au karakana kwani kuna sehemu za muudo wa jango nyuma. Kuna mwanga mkali unaonekana kwenye picha unaezakuwa unatokana na taa za ndani au mwanga wa nje.

Tangazo ya huduma ya malipo ya simu yenye maneno , Lipa na Mpesa . Yaliyoandikwa kwa herufi kubwa . Kuna simu mahiri mkononi mwa mtu , ikionyesha skrini ya simu iliyo wazi . Rangi kuu ya tangazo ni kijani kibichi na nyekundu , zikihusishwa na nembo na rangi za Mpesa.

Hili ni soko la wazi au eneo la biashara ambapo bidhaa mbali mbali hasa mapambo na vitu vidogo vidogo vimepangwa kwenye meza na kuninginizwa. Bidhaa hizo zinaonekana kuwa ya rangi nyingi na za kuvutia. Kuna mtu moja anaonekana akisimama karibu na bidhaa hizo.

Hii ni tangazo au bango la tunza jamii na CIC Family Made Sure. Katika picha hiyo, familia yenye furaha, inayojumuisha wazazi wawili na mtoto mdogo, wamekusanyika karibu na kompyuta wakiangalia kitu pamoja. Wote wanatabasamu wakionyesha hisia za utulivu na furaha ya kifamilia.

Hili ni soko wazi lenye shughuli nyingi. Kuna lundo kubwa la kabiji na mboga nyingine zilizotapakaa chini, zikisubiri kuuzwa. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea wakifanya biashara sokoni. Paa za vibanda zimetengenezwa na thurubai au mabati, zikitoa kivuli kwa wauzaji na bidhaa zao.

Hii ni eneo la soko au duka ambapo kuna bidhaa nyingi zilizopangwa kwenye rafu au stendi, bidhaa hizo zinaonekana kuwa viatu au rubber ikiwa zimefungwa au kupangwa kwa utaratibu zikionyesha rangi tofauti kama vile nyekundu, kahawia na nyeusi, kuna pia bidhaa nyingine zilizopangwa chini, nyuma kuna watu wachache labda wateja au wauzaji.

Hii ni soko la wazi au eneo la biashara yenye shughuli nyingi. Kuna watu kadhaa wakiwa wamesimama karibu na bidhaa zilizopangwa kwenye meza au mikokoteni. Mwanaume mmoja amevalia kofia nyekundu na vulana nyeusi na anaonekana akishughulika na bidhaa zilipo. Nyuma yao kuna maduka mengine yenye bidhaa mbalimbali, zikiwemo nguo zenye rangi nyingi.

Hili ni gari la zamani ambalo linaonekana kuwa ya kifahari na la kupendeza. Rangi ya gari inaonekana kuwa fedha au kijivu na lina matairi meusi yenye rimu ya kahawia au nyekundu. Nyuma ya gari kuna barabara ya mawe.

Safu ndefu ya magarui meupe yakiwemo suv na zeed arms yamepakiwa nje chini ya anga la buluu lenye mawingu nyeupe ,magari yote yanaonekana kuwa mapya yakiashiria kuwa hili ni eneo la kura ya magari bandari ya usafirishaji au mahali pa kuhifadhi magari kabla ya kuuzwa

Kuna mikono miwili ambayo imeshikana. Mkono mmoja ukitoa kiasi kikubwa cha noti za shilingi elfu moja za Kenya kwa mkono mwingine. Inaonekana kama shughuli ya malipo au makabidhiano ya pesa taslim. Pesa hizo zimefungwa vizuri.

Kuna rafu kathaa, zilizojazwa mayai ya kuku yaliopangwa vizuri katika. Mayai haya yana rangi tofauti ikiwa nyeupe, kahawia na rangi nyingine za asili na yanaonekana kuwa mengi sana. Hii inashiria kuwa picha imechukulia katika soko la jumla la mayai.

Ni tangazo la blog mpya cash kutoka kampuni ya Mayfair insurance . Tangazo limebeba kichwa cha habari " New blog alert ".Pembeni kuna picha ya simu ya mkononi ikionyesha ukurasa wa blog hiyo kwenye tovuti ya kampuni. Chini ya tangazo kuna taarifa za mawasiliano kama anwani ya tovuti, barua Pepe na nambari ya simu.

Hili ni gari la kifahari la SUV jeusi lililopakiwa ndani ya chumba cha maonyesho cha kisasa chenye sakafu inayongaa na taa kali. Gari linaonekana jipya na lenye muundo wa kisasa likionyesha bora na anasa.

Kuna masanduku mengi ambao ina vitu vingine vimepangwa vya ajili ya kuuza na miafuli ya rangi tofauti imetabakaa ikitoa kivuli kwa wauzaji na wanunuzi. Hali hii inaashiria soko la wazi lenye shughuli nyingi na bidii ya kibiashara.

Hii ni rundo la noti za pesa. Zinaonekana kuwa noti za elfu moja za Kenya. Noti hizo zimepangwa kwa wingi, zikionyesha kiasi kikubwa cha pesa. Baadhi ya noti zimefungwa kwa bendi huku zingine zikiwa zimetawanyika.

Hili ni eneo la soko au duka ndogo lenye bidhaa mbalimbali zilizopangwa, kuna mbogamboga zilizopangwa chini au kwenye meza na pia kuna nguo au vitambaa vingi vilivyotundikwa, vikionyesha rangi tofauti. Nyuma ya bidhaa hizo kuna watu wachache ambao wanaonekana kuwa wauzaji au wateja.